Ni mchana, kuna milima kando kando. Mimea ya mandizi inaonekana mengine ni rangi ya kijani kibichi na mengine yanaonekana kudhohofika.

Kuna sahani nyeupe. Ndani mwake mna samaki, mboga, ndimu, na pia supu. Kando kuna kijiko, toothpick .

Ni mchana. Mbali zaidi kuna mlima mkubwa lenye miti mingi na nyasi. Ndovu amesimama. Juu yake kuna ndege anapaa juu.

Ni mchana, mbali zaidi kuna miti mirefu n kiini ya stima. Kuna nyumba yenye mlango wa samawati, kando yake kuna lori nyeupe na mwanaume aliyevalia kofia kichwani.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti chini. Barabarani kuna kivuli na mwanamke aliyesimama ameshikilia karatasi nyeupe na magari ya mtu.

Kuna sahani tatu zilizopakuliwa. Moja samaki, nyingine ugali, na la mwisho kachumbari. Kando kuna vijiko na uma.

Ni mchana. Kando kwa umbali kuna miti. Ng'ombe lililodhoofika limesimama. Kuna mti lililofungwa kamba refu.

Ni mchana. Kuna miti mirefumirefu kando na watu wamesimama. Mbele yao kuna samaki. Mbingu ni samawati na mawingu nyeupe.

Ni mchana, kando ya barabara kuna nyasi na miti mirefu mirefu yenye matawi ya kijani. Kuna taa na mawe kando kando.

Ni mchana. Watu ni wengi sokoni. Kuna gari kando zaidi. Juu kuna mawingu nyeupe na mbingu samawati. Mmoja kati ya hao amevalia shati samawati na...

Ni mchana, kuna chupa tatu. Ya maji, gilasi tatu, soda moja na sahani mbili ndani yake kuna chakula.

Ni mchana, nyuma kuna miti, ndani ya hema nyeupe kuna watu, mmoja amevalia shati nyeupe na kujifunga kitambaa kichwani, ana suruali nyeusi.

Ni mchana, watu wawili wanakunywa dafu. Mmoja ni mwanamume aliyevalia shati nyeupe yenye madoa doa, na mwingine ni mwanadada aliyevaa miwani na kofia kichwani.

Ni usiku, kuna taa limewashwa juu, wanawake wamesimama. Mmoja wao ana buibui nyeusi, mwingine amevaa miwani. Mwanaume mmoja ana nguo nyekundu.

Ua nyeupe na rangi ya machungwa limejengwa tangi la maji liko juu nyasi imemea, bango la barabara limesimama miti mirefu.

Ni mchana, vijana wawili wameketi chini, mwingine amesimama anapika maandazi. Meza imetandikwa, nyuma yake kuna duka.

Kuna mti mkubwa katikati ya mengine mawili ambayo ni madogo. Mwishoni kuna nyumba na pia mchanga, ni mchana pia.

Kuna wanaume kwa wanawake. Mmoja wao ameshikilia tomato na kuvalia shati nyeupe. Mwengine amevalia kofia nyeupe.

Ni mchana. Mawingu ni meupe, mengine meusi. Bahari liko kwa umbali. Kuna miti mirefu, ingine mifupi. Jiwe kubwakubwa ziko na maua yenye rangi...

Ni jioni. Mbali zaidi, kuna miti miwili mikubwa kabisa. Karibu, kuna watu wanaotembea. Mmoja amevalia shati lenye rangi ya chungwa.

Ni mchana mtu ameshika dafu vidole mbili viko na pete yenye rangi ya dhahabu amevalia fulana nyeupe mwengine amesimama kando yake.

Ni mchana, barabarani kuna vijana kadhaa. Wanatengeneza vyakula. Mmoja wao amevalia kofia. Mwengine amevalia shati nyeupe na kushika karatasi.

Ni mchana kuna gari lenye rangi nyeupe, juu yake kuna chuma nyeusi na ndani yake kumewekwa mandizi, liko na dirisha mbili.

Kuna watu wanapishana kwa barabara mmoja anapita amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi mwengine amevalia barakoa mmoja kofia ya samawati.

Ni mchana ndani ya zizi la ng'ombe waliolala. Mmoja kati yao ni mweupe na rangi ya madoadoa nyeusi.

Kunaonekana mbali zaidi kuna miti, na karibu kuna mmea wa ndizi, mwanamme mmoja amelishikilia na kuna jumba nyuma yake.

Ni mchana, kuna jiko. Ndani yake kuna makaa na kuna mwanamke na mwanaume aliyeonekana kupika. Chini kuna michoro.

Mtu amekaa kando ya meza. Kuna chai, maandazi, ndimu, na vikombe viwili. Pia kuna kijiko ndani ya sahani.

Ni sokoni, watu wamesimama, mmoja kati yao ni mwanamke, amevalia barakoa, kuna maandishi, majani safi na.

Chakula kiko ndani ya sinia na nyama ,mchele kando yake kuna kiti cha samawati na mbali zaidi kuna, mtungi, kiti, na simu.

Ni mchana. Tuko sokoni. Wachuuzi wauza bidhaa zao. Kwa umbali, kuna watu wanne. Mmoja wao ni mwanamke aliyejishika tama na wengine ni wanaume.

Ni mchana, chini kuna kivuli, kuna miti na pia kuna ng'ombe ambalo limesimama. Mwanaume analikamua maziwa kwenye jegi na pia amevaa kofia.

Ni mchana sokoni, mwanamume mmoja amevalia shati nyeusi lililoandikwa Freddy na kofia nyeupe na kuna vitunguu kando.

Ni mchana kuna watu wanne, mmoja wao amebeba mtoto mgongoni na kushikilia mandizi yaliyo juu ya mti, mwingine amefunga kitambaa kichwani ya rangi nyeupe.

Ni mchana mbali zaidi kuna jumba lenye ghorofa yenye rangi nyeupe na samawati kuna mama anapika, wanaume kadhaa wamesimama, mmoja kati yao amevaa barakoa.

Ni mchana mbali zaidi kuna ndizi chini kuna msichana amenyoa nywele amefunga leso kiunoni ameinama.

Ni mchana, nyuma kuna container yenye rangi samawati watu wawili wameketi, mmoja kati yao amenyoa wengine wawili wamesimama mmoja amevalia kofia.

Ni usiku, mbali zaidi mwanaume mmoja mwenye shati nyekundu na kushikilia kikombe mdomoni, mwengine ana shati nyeupe, anangalia kamera , ameshika kisu na.

Ni mchana mama ameshika mgomba wa ndizi, amesimama amevalia macho nne, shati nyeupe amejifunga kitambaa kichwani kivuli cha mti kiko chini.

Ni mchana. Kuna mimea kandokando ya mahindi zilizomea. Mkulima anapulizia ng'ombe dawa na kubeba dawa ingine mgongoni.

Ni mchana, mbali kuna miti na bahari kuna watu wamesimama, mmoja kati yao ana kanzu na kofia nyekundu kichwani, samaki zimeekewa chini wengine ameketi.

Mbali zaidi kuna miti mirefu, mingine ya ndizi. Kuna mtu anashika chakula cha ng'ombe. Mmoja kati yao ni mweusi. Mwengine ni mweupe na madoa.